Mifumo ya kisasa ya kuchochea na kupoza umeme iliyofungwa katika nguzo mbili imara. Huku kukiwa na nyaya kubwa na ndogo zinazosafirisha umeme kutoka eneo moja kupeleka eneo jingine, ili kuhakikisha uzalishaji wa miundombinu unaendelea.

Mifumo ya umeme inayosafirisha nishati hiyo iliyofungwa katika nguzo ya umeme iliyotengenezwa kwa mbao na kusimikwa vizuri katika ardhi, ikiwa imewekwa eneo la uswahilini pembezoni mwa ghorofa kubwa la kijani huo ukiwa na mita za umeme zilizoning'inizwa katika nguzo hiyo.

Huduma ya utunzaji na uzalishaji wa umeme inayofanyika ndani ya eneo lililotengenezwa vizuri kwa vifaa na teknolojia ya kisasa, ili kukidhi mahitaji ya nishati hiyo kwa watumiaji huku kukiwa na watu mbalimbali waliobobea katika ufundi na kazi hiyo.

Eneo maalumu linalozalisha na kupoza umeme kwaajili ya matumizi ya kila siku

Nguzo ndefu imara iliyofungwa nyaya za umeme, zinazosafirisha umeme kutoka maeneo tofautitofauti ya mji. Huku kukiwa na kifaa maalumu kinachohesabu umeme kilichounganishwa na nyumba iliyo jirani na nguzo hiyo, kwa ajili ya kuhakikisha matumizi bora ya umeme.

Mifumo mbalimbali ya kisasa iliyofumwa madhubuti kwaajili ya utoaji wa huduma ya nishati ya umeme, uzarishaji pamoja na utunzaji wa nishati hiyo huku kukiwa na mabomba maalumu yanayo safirisha gesi pamoja na nishati mbadala inayosaidia utengenezaji wa nishati hiyo.

Nishati ya umeme inayosafirishwa kupitia nyaya zilizofungwa katika nguzo imara, zilizosimikwa ardhini, kwa ustadi mkubwa, katika maeneo ya mitaa ya uswahilini, huku katika nguzo hizo, kukiwa kumeunganishwa na mita ndogondogo, zinazotumika kuhesabu umeme majumbani.

Eneo la mtaani, mahali ambapo kuna nyumba nyingi za kiswahili. Huku kukiwa na nguzo ndefu zilizotengenezwa kwa mbao isiyopitisha umeme. Juu ya nguzo hizo kukiwa kumeunganishwa kwa nyaya zinazosafirisha nishati ya umeme kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, pamoja na mita zilizowekwa katika nguzo hizo.

Uuzio wa jengo uliojengwa kwa matofali ya udongo na kuwekwa geti la mabati mazito huku ikiwa imefungwa nyaya maalum zinazopitisha umeme. Teknolojia ambayo inasaidia ulinzi wa majengo dhidi ya vibaka na majambazi.

Huduma ya nishati ya umeme inayozalishwa katika eneo maalum kutengwa na kuwafungwa ya vifaa vya kisasa ambavyo huzalisha na kuhifadhi umeme Kwa ajili ya kusambazwa maeneo mbalimbali maofisini pamoja na makazi ya watu ili kuhakikisha nishati bora inapatikana ya umeme Kisasa na kwa wakati sahihi.

Miundo mbinu ya umeme inayotumika kuzalisha umeme mkubwa na mdogo, kukiwa na vinu mbali mbali vinavyo tumika kwa ajili ya kazi hiyo, huku ukiwa umeunganishwa na mitambo ya kisasa inayo hifadhi na ku chochea umeme kwa ajili ya matumizi mbali mbali, ya majumbani pamoja na maofisini.

Taa na alama za barabarani zikiwa na maana zake zinazotumika katika maeneo ya barabara, zinazipitisha vyombo vya moto pamoja na abiria, kwa ajili ya usalama wa watumiaji wa barabara hiyo, katika muda wote wa usiku na mchana. Huku kukiwa na viashiria mbalimbali vya usalama.

Shughuli za usafirishaji, zinazofanyika katika barabara inayopita eneo la mjini, katikati mwa makazi ya watu pamoja na majengo ya ofisi. Barabara yenye kiwango cha lami, inayotoa na kuingiza magari ndani na nje ya mji, huku kukiwa na magari ya aina tofautitofauti; ya mizigo pamoja na magari ya abiria, yanayopita katika barabara hiyo.

Barabara kubwa ya mji, ikiwa imesheheni magari na pikipiki zinazoingia na kutoka ndani ya mji. Huku pembezoni kukiwa na mashine maalumu ya kutengenezea barabara, yenye rangi ya njano na magurudumu meusi. Pembeni kuna pikipiki iliyoegeshwa katika barabara hiyo inayopitiwa na watu pia.

Barabara iliyojengwa vizuri kwa kiwango cha lami, inayotumika katika usafirishaji wa vitu mbalimbali, huku kukiwa na magari ya kisasa yanayopita katika barabara hiyo. Mbele kukiwa na gari jeupe lililoandikwa kwa maandishi ya kiingereza na kiswahili, yanayosomeka "Uber Chapchap".

Treni ya kisasa inayofanya shughuli za usafirishaji wa abiria kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine iliyotengenezwa vizuri kwa teknolojia ya kisasa, huku ikiwa imepakwa rangi nyekundu na njano katika mabehewa yake yanayopita katikati ya msitu mdogo wenye miti mingi.

Vijana wa kike na wa kiume, mahususi kwa shughuli ya usafishaji wa miji, wakikusanya taka pembezoni mwa barabara kubwa iliyojengwa kwa lami. Taka ambazo huwekwa katika gari maalumu linalopeleka taka hizo katika eneo linalotumika kuhifadhi takataka.

Vijana wa kiume na wakike, wakiwa wamevalia mavazi sare wakifanya usafi katika barabara ya mji, huku kukiwa na kijana mwingine aliyeshikilia tololi linalowekwa uchafu unaosafishwa katika eneo hilo. Pembezoni, kukiwa na magari ya kifahari yaliyopaki katika barabara hizo.

Kijana wa kiume aliyevalia mavazi maalumu kwa ajili ya kazi ya ukusanyaji wa taka, mbele yake kukiwa na torali lenye mifuko maalumu iliyowekwa taka ndani yake, mwekundu na mweusi, huku pembeni yake kukiwa na madumu maalumu kuhifadhi taka hizo, baada ya kuzikusanya katika maeneo tofautitofauti.

Sehemu kubwa ya wazi inayotumika maalumu, kwa ajili ya uhifadhi wa taka mbalimbali, ikiwemo taka ngumu, taka zenye ncha kali, pamoja na vitu mbalimbali. Huku mbele ya sehemu hiyo, kukiwa na magari maalumu, kwa ajili ya usombaji taka katika maeneno mbalimbali na kuzileta hapo.

Uhifadhi wa takataka zilizokusanywa na kuwekwa katika eneo moja. Takataka za plastiki zikiwa zimetumika kuweka chakula cha binadamu uku zikiwa zimerundikwa katika eneo moja, lililowekwa vizuri kwa ajili ya kwenda kuhifadhiwa maeneo yanayotumika kuhifadhi taka.

Chombo maalumu chenye rangi ya bluu bahari kilichotegenezwa kwa plastiki, kikiwa na matundu madogomadogo kwa ajili ya uhifadhi wa taka zisizo za kimiminika hasa karatasi. Huku kikiwa na maandishi yaliyoandikwa kwenye kikaratasi maalumu kilichobandikwa katika chombo hicho.

Kifaa maalumu chenye magurudumu mawili meusi, kikiwa na rangi ya bluu, kilichoshikiliwa na mashine maalumu, kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhi taka. Huku mbele yake kukiwa na gari lenye mitambo mahususi kwa ajili ya ukusanyaji wa taka na kuzipeleka katika eneo maalumu.

Eneo kubwa la taka, mahali ambapo uchafu wa aina mbalimbali huhifadhiwa, kama: uchafu wa karatasi, uchafu wa chupa, pamoja na uchafu wa vimiminika. Huku kukiwa na watu mbalimbali, wanaofanya kazi katika eneo hilo, la kukusanya na kutupa taka hapo.

Eneo la wazi mahali ambapo tataka mbalimbali huifadhiwa kama takataka za karatasi pamoja na takataka nyingine zikiwemo za chakula, vyupa na vitu vingine. Huku kukiwa na wanawake na wanaume katika eneo ambalo hukusanya na kutupa taka sehemu hiyo katika mifuko na maeneo yaliyoandaliwa mahususi kwa kazi hiyo.

Eneo la wazi, katika mtaa wa uswahilini, pembezoni mwa kazi ya watu, mahali ambapo pametegwa maalumu kwa ajili ya uhifadhi wa taka mbalimbali zikiwemo za karatasi pamoja nataka nyingine ngumu, huku kukiwa na watu mbalimbali, mahususi kwa ajili ya uzoaji na ukusanyaji taka.

Eneo la wazi kulipotupwa takataka mbalimbali pembezoni mwa ukuta wa jengo uliojengwa kwa matofali na udongo, huku kukiwa na taka za aina mbalimbali, kama: chupa, karatasi, pamoja na vitu vingine. Katikati ya uchafu huu kukiwa na mmea ulioota hapo.

Vifaa maalum vya kuhifadhia na kutunzia taka venye rangi nyeusi na mifuniko ya rangi tofauti tofauti kama njano nyekundu na kijani vikiwa na maelezo ya maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza kama recyclamo west pamoja na uganiki vifaa hivi vyenye magurudumu hutumika kuhifadhia taka

Eneo la wazi, mahali ambapo takataka mbalimbali huhifadhiwa, kama, takataka za plastiki, chupa, karatasi na vitu vingine, huku kukiwa na magari maalumu yanayohusika na usombaji taka pamoja na watu ambao hufanya kazi ya kuhifadhi na kukusanya taka katika eneo hilo.

Vijana wa kiume wafanya usafi mabarabarni waliovalia mavazi nadhifu sana pamoja na vifaa vya kujilinda dhidi ya maambukizi wakiwa katika eneo la nje la bara bara wakifanya usafi wa mazingira kuokota taka pamoja na kufagia barabara hiyo, huku kukiwa na watu waliosimama pembeni ya barabara hiyo.

Eneo la jalala, mahali palipotengwa mahususi kwa ajili ya kutupa na kuhifadhi taka ndani ya mji, huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi maalumu kwa ajili ya hiyo kazi, vifaa vya kujilinda na afya pamoja na mifuko maalumu kwa ajili ya kukusanya na kutupa taka, akifanya kazi yake katika eneo hilo.

Kubwa la kisasa linalotumika kukusanya taka maeneo mbalimbali, likiwa limetengenezwa mahususi kwa ajili ya uhifadhi na ukusanyaji wa taka, katika sehemu mbalimbali, na kuzipeleka kwenye madampo mahali ambapo, taka hizo huhifadhiwa na kuteketezwa. Huku likiwa limetengenezwa, na kupakwa rangi ya kijani pamoja na nyeupe.

Vifaa vidogo vyenye magurudumu meusi na mifuniko, vinavyotumika kuhifadhia takataka, vikiwa vimewekwa sehemu moja, kwa ajili ya kusambazwa maeneo mbalimbali, yanayotumika kukusanya taka. Vifaa hivi vikiwa vimewekwa katika eneo lililozungukwa na miti mingi.

Wasimamizi wa takataka unaofanywa na vijana maalumu waliovalia mavazi nadhifu kwa kazi hiyo, huku wakiweka taka na kuzipakia katika gari maalumu linalotumika kukusanya taka maeneo ya makazi ya watu, na kuzipeleka katika maeneo maalumu yaliyotengwa kwaajili ya kutupa takataka.

Sehemu kubwa ya wazi iliyotengwa mahususi kwa ajili ya utupaji taka. Jalala ambalo limesheheni taka mbalimbali za aina tofauti, ikiwemo: taka za karatasi, taka za kimiminika pamoja na taka nyingine kama za ncha kali. Huku kukiwa na gari maalumu linalotumika kuleta taka katika eneo hili kutoka maeneo mbalimbali.

Dampo sehemu ya wazi iliyotengwa jirani na makazi ya watu kwa ajili ya utupaji na uhifadhi wa taka, huku kukiwa na vijana mbalimbali wakiume na wakike wanaojishughulisha na kutupa na kukusanya taka katika eneo hilo kupitia magari maalumu yanayotumika.

Gari maalum la kukusanyia taka lililotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa na ufanisi wa hali juu likukusanya taka maeneo mabalimabali ya miji pembezoni na makazi ya watu huku kukiwa na watu waliovalia mavazi sare mahususi kwa ajili ya kazi hiyo wanaojilinda na afya zao kupitia mifumo sahihi.

Gari maalumu la kisasa kwa ajili ya usambazaji wa huduma ya maji safi na salama lililo na tenki lenye rangi ya bluu bahari, mstari wa njano pamoja na maandishi, yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama "clean water" ilikisafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Huduma ya maji safi yaliyowekwa katika tenki kubwa la maji, lililopakwa rangi nyeusi, likiwa limeunganishwa kwa mabomba ya maalum yanayoingiza na kutoa maji ndani ya tenk hilo, lililowekwa ndani ya nyumba ya kuishi kwa watu, huku kukiwa kumezungukwa na uzio unaotenganisha nyumba hiyo na nyumba zingine.